Wakulima wa ng'ombe wanaendelea kupata mazao bora kutokana na ukulima wa ng'ombe, hivi ni baada ya ng'ombe yao kuongeza idadi ya maziwa wanalopata, wakulima hao na kuboresha hali ya maisha yao.

Wakulima wa ndizi katika kaunti ndogo ya Kisii wapata afueni baada ya serikali kusambaza mbolea kwa wakulima hao, ili kueneza ukulima.

Makampuni yanayonunua maziwa kutoka kwa wakulima wamezidi kupunguza bei wanaoinunua maziwa hayo kutoka kwa wakulima. Wakulima hao wamekuwa wakilalamika kwamba bei ya kununua maziwa kutoka kwa makampuni hayo yanazidi kushuka.

Bei ya bidhaa sokoni Leo yamepanda. Baada ya serikali kuongeza ushuru kwa bidhaa kama vile ndizi, vitunguu, nyanya, dania na hata baadhi ya bidhaa mingineyo ya kutoa shambani.

Wakulima wa ngombe ,wametoa malalamishi kwa serikali kwa hali tete ya bei maziwa .Haya yanajiri baada ya makampuni yanayochukua maziwa kutoka kwa wakulima hao, kupunguza bei ya lita ya maziwa kutoka shilingi ishirini na tano hadi shilingi kumi na nane.

Serikali imebuni mikakati mwafaka wa kuhakikisha wakulima wa mimea wa ndizi, wanapata mazao mazuri. Wakulima hao wepewa mbegu za kupanda ili kuhakikisha kwamba wanaboresha ukulima yao.